Watu wanne wamesimama, huku wawili waliovaa barakoa za rangi ya kijani kibichi wakiosha mikono kwenye tanki dogo la rangi ya samawati.

Wanaume wanne wanapita eneo lililo na maji huku mmoja akionekana kushikilia simu kwa mkono na wanaume wawili wakielekea upande ulio na watu na magari yaliyoegeshwa kando ya nyasi.

Mtu aliyevaa sare za rangi ya samawati ameshikilia sindano na kupeana chanjo karibu na mama aliyeshikilia mtoto.

Mtu aliyeshikilia fimbo mrefu kwa mkono mmoja anafukuza zige zilizovamia mti wa kijani kibichi.